Njia ya kutembea yenye reli za zambarau inaelekea kwenye jengo la viwandani lililo juu ya maji tulivu mwisho wa njia hiyo kuna kreni kubwa ya manjano na taa za barabarani zilizo pangwa kwa mpangilio majengo ya kikundi yanayo onekana nyuma huku anga likiwa na mawingu mepesi yanayo wacha mwanga kupenya.

Wafanyakazi wawili wamevaa sare za samawati na helmet wakifanya kazi ya matengenezo ya nguo ya huduma, mmoja akiwa juu ya ngazi ya rangi ya chungwa na mwingine chini karibu na kuni za onyo. Mazingira ya barabarani yaliyo na uoto wa kijani na ukuta wa jengo unaonyesha eneo la kazi la nje.

Nguzo za chuma na nyaya za umeme zimesimama katika eneo wazi lililozungushiwa uzio. Vifaa vya kusambaza nguvu kama transfoma na vihami vimepangwa kwa mpangilio wa kiufundi chini ya anga safi.

Wafanyakazi wawili waliovaa vifaa vya usalama wanafanya ukarabati wa nyaya juu ya nguoz za umeme huku magari yakipita barabarani. Kwa nyuma kuna basi la, City shuttle, jengo la sameer plaza, na matangazo ya milele ya, palmels. Mandhari inaangazia shughuli za miundombinu katikati ya jiji linaloendelea.

Minara ya chuma ya kusambaza umeme wa msongo mkubwa zimesimama kwenye eneo lenye mimea na anga lenye mawingu yanayopitisha mwanga wa jua. Waya wa umeme umeenea kwa urefu, ukionyesha mtandao wa usambazaji wa nishati kutoka maeneo za uzalishaji hadi watumiaji. Mandhari hii inaakisi umuhimu wa miundombinu ya umeme katika maendeleo ya jamii.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinatoa mvuke kupitia mnara kadhaa mkubwa ya kupozea huku mabomba na mitambo yakizunguka majengo ya kijani, mandhari ya vichaka na barabara chache pembeni inaashiria eneo la mbali linalotumika kwa mishati mbadala ,mfumo huu wa kiteknolojia unaonyesha juhudi za kutumia joto la ardhini, kuzalisha umeme enedelevu.

Kiwanda kikubwa cha umeme kimejaa miundombinu ya chuma na mabomba makubwa huku watu waliovaa mavazi ya usalama wakitembea eneo hilo, mazingira yanaashiria shughuli za uzalishaji zinazihitaji umakini na tahathari.

Twiga amesimama karibu na mnara mkubwa wa kusambaza umeme uliojengwa kwa chuma na miundo ya kuvuka vuka. Mandhari ya kijani yenye miti na vichaka inaonekana nyuma huku anga likiwa na mawingu mepesi. Muunganiko wa mnyama wa porini na miundo mbinu ya binadamu unaibua taswira ya kuvutia katika ya asili na maendeleo.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme unasimama katikati ya anga ya samawati ukiwa na nyaya za nguvu zinazotangazwa kwa usawa. Muundo wa chuma wenye mikono ya kuvutia kuonyesha teknolojia ya kisasa katika mazingira ya vijijini.

Ndege mrefu amenyoosha kichwa, maji yanapochafuka akijaribu kumkamata samaki aliyeko karibu. Ndege wengine wamesimama nyuma kimya, wakitazama tukio hilo la uwindaji. Mandhari inaakisi ujuzi na kazi ya maisha ya porini.

Wanaume watatu wakishughulika na ukarabati wa bomba kubwa la maji wakiwa kwenye eneo la udongo uliochimbwa mashini ya kuchimba iko karibu ikiaashiria ujenzi inayoendelea. Mazingira ni ya kazi nzito na ushirikiano wa kikazi

Kijana aliyevaa fulana ya cleanup kenya campaign anaongoza zoezi la kuondoa taka katika eneo lenye uchafu mwingi karibu na mipampu, karatasi, chupa za plastiki na mifuko imezagaa ardhini huku watu wengine wakishiriki usafi huko nyuma. Mandari huonyesha juhudi za jamii kuhamasisha mazingira safi na uendelefu kupitia ushirikiano wa kijamii.

Bomba kubwa la viwandani limewekwa kando ya jengo jeupe lenye paa na milango ya samawati likiwa limejengwa juu ya nguzo za mawe, mazingira yaliyopambwa kwa vichaka vilivyo ongolewa na njia ya lami yanaonyesha usanifu uliozingatia usafi wa mpangilio wa kisasa.

Eneo ya makazi duni, yaliyojaa harufu ya biashara. Watu wakipita na bodaboda zikisubiri abiria. Mifumo ya maji imewekwa chini kwenye tope, ikionyesha changamoto za miundombinu ya maisha ya kila siku. Mazingira haya yanaakisi ustahimilifu katika hali duni.

Maji yenye uchafu yanatiririka kwenye mto unaopita karibu na majengo ya mjini huku takataka na plastiki vikiwa vimesambaa kando. Miti na mimea michache inaonekana lakini mazingira imeathiriwa na uchafuzi wa miji. Taswira hii inasisitiza changamoto za uhifadhi wa mazingira katika maeneo ya mjini.

Twiga watatu wamesimama kwa karibu, wakielekea upande mmoja ndani ya mazingira kijani. Mandhari ya miti na majani huashiria eneo la savana au msitu wenye maisha ya porini. Muingiliano wao unaonyesha tabia za kijamii katika makundi ya wanyama.

Eneo lenye uchafu mwingi takataka imetapaka na nguruwe wawili wanatafuna chakula. Mto mdogo wenye maji yenye rangi ya giza unapita katikati, pembeni kuna makaazi ya mda. Mzingira haya yanaakisi changamoto ya usafi na maisha ya maeneo yasiyoendelezwa

Pundamilia wanne wanachunga kwenye uwanja wa nyasi huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma . Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa mandhari asili na mazingira ya mjini kwa upekee.

Mandari ya milima na misitu yenye kijani kibichi imetanda hali mbali. Njia ya udongo inapitia katikati ya vichaka ikielekea kwenya kina cha mazingira ya asili. Anga lenye mawingu mepesi linaongeza utulivu wa eneo hilo.

Msitu wenye miti mirefu na majani mabichi yanayochangamana na uoto wa asili. Mandhari ni ya kijani kibichi ikitoa hisia za utulivu na maisha ya porini. Mazingira haya yanaashiria ukuaji wa kikolojiia na mandhari ya kiasli isiyoguzwa.

Mtu ameketi kwenye blanketi jeupe lililoenea chini ya mti wenye matawi yaliyosambaa, akiwa kwenye mandhari ya kijani kibichi. Karibu naye kuna kikapu cha picnic ,mito na vyombo vya chakula vilivyojaa matunda kama: strawberry . Mazingira ya msitu yanatoa hali ya utulivu na mapumziko ya asili.

Mtu amesimama katikati ya miamba mikubwa yenye tabaka za udongo na majani ya kijani. Manthari ya asili, ina vichaka miti midogo na sehemu yenye unyevunyevu karibu na mto mdogo.

Mtu aliyevalia vulana ya samawati amesimama ndani ya maji machafu enye taka nyingi za plastiki kama chupa na vyombo matumizi wote wa kijani inazunguka eneo hilo likizizitiza hali uchafu wa mazingira. Maandari inaakizi juhudi za usafishaji na chakamoto za uharibifu wa vyanzo vya maji.

Njia ya msituni yenye miti mirefu na majani mazito, imetandazwa kwa utulivu, huku watu wachache wakitembea kuelekea mbele. Bango la FORESTER OFFICE, linaonekana kando. Likiashiria shughuli za uhifadhi wa mazingira. Mandhari hii huonyesha utulivu wa asili na matumizi ya misitu kwa uwajibikaji.

Kiboko mdogo mwenye ngozi nyeusi angavu amesimama juu ya udongo wenye tope huku nyasi na uzio wa waya ukionekana nyuma, mazingira yanaashiria hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama iliyotulivu.

Mtu aliyevalia sare na kofia amesimama kwenye makazi yenye msongamano wa majengo na mimea akiwa ameshika gunia na mkono mwingine ukiashiria kuelekeza . Mandhari hayo yanaonyesha mazingira ya kazi au usaidizi katika jamii ya mjini.

Mti mwembamba mwenye matawi machache unasimama katika mandari ya ya kijani kibichi huku anga la samawati likitoa mwangazi wa jua .Mistari ya umeme unapita kwa usawa ikichanganyika na miti mengine yenye majani mengi. Upekee wowote huu huonyesha tofauti ya maumbo hii na uzito wa mazingira ya asili.

Bonko wenye milia mweupe amekua akila kwenye eneo lenye uzio wa chuma na mimea mingi ya kijani. mnyama huyu anapembe kubwa zilizopinda na ngozi ya kahawia angavu akionekana kua katika mazingira utunzaji wa wanyamapori, mandhari ni ya utulivu yakieneza uzuri wa viumbe wa kipekee.

Mfereji mkubwa umechimbwa ardhini na bomba refu la zege limewekwa ndani yake. Majengo na vifaa vya ujenzi vinaonekana nyuma vikionyesha shughuli za miundombinu . Mazingira haya yanaonyesha uwekaji wa bomba la huduma za jamii kama maji au majitaka.

Swala mdogo mwenye pembe fupi amesimama katikati ya msitu wenye majani mabichi na matawi mengi. Ngozi yake ya kahawia nyepesi na tumboni nyeupe huipa mwonekano wa porini. Mandhari inaonyesha maisha ya mnyama huyu ndani ya makaazi ya asili likisisitiza uzuri wa mazingira ya kijani.

Ndege wawili wenye miguu ya njano wamesimama kati ya mimea na mawe wakionekana kua katika mazingira ya asili yenye nyasi. Rangi zao za kijivu na madoa hutengeneza mchanganyiko mzuri na mandhari ya kijani kibichi ya porini.

Mrija mkubwa wa zege umewekwa kwenye shimo lililochimbwa kwa kina na kuimarishwa kwa mbao na kuta za zege. Ujenzi huu unaendelea katika eneo la mijini ukionyesha juhudi za kuboresha miundombinu ya maji au maji taka.

Watu kadhaa wanapanda njia ya vumbi wakielekea kwenye mitambo ya upepo iliyosimama kwa mfululizo juu ya kilima chenye uoto wa kijani. Nyuma kulia nyaya za umeme zinapita pembeni ya barabara huku anga likiwa na mawingu mepesi. Mandhari hii inasisitiza usafiri wa kijamii unaochanganyika na teknolojia rafiki kwa mazingira.

Mtazamaji amesimama mbele ya kibanda cha jadi kilichojengwa kwa udongo na paa la nyasi, kikiwa na maandishi husband's hut . Mandhari ya kijijini yenye miti na mimea huashiria mazingira ya asili.

Kikundi cha watu wamevali mavazi ya kitamaduni yenye madoadoa ya wanyama na mapambo ya shanga yakicheza ngoma jukwaani yale ya mziki ya jadi inatumika kukwatua jukwaani na sehemu za viti zikionyesha tukio la kijamii la kitamaduni.

Kobe wawili wamesimama kando kando ya maji migongoni mwao ikielekezwa upande moja huku miili yao ikionekana kutulia juu ya udongo wa matope. Mandhari ya nyuma ina mizizi na ardhi iliyopasuka na kwenye maji kuna taswira zao zinazoakisiwa kwa utulivu. Mazingira haya yanadhihirisha utulivu wa viumbe hawa katika makazi yao ya asili.

Mng'aniko wa mabomba ya maji unaonyesha vali ya samawati, mtiririko wa maji ardhini na usafirishaji katika eneo la mashambani. Muundo huu unaakisi matumizi ya teknolojia katika huduma za maji vijijini.

Sanamu tatu la askari zimesimama mbele ya jengo la nguzo kila moja ikiwa na mavazi tofauti ya kijeshi na zana za kazi. Mpangilio huu wa kumbukumbu unaashiria heshima kwa wanajeshi wa nyakati mbalimbali. Mandhari ni ya uzito wa kihistoria na utambuzi wa mchango wa majeshi.

Wafanyakazi wanashughulikia bomba kubwa la kijani ndani ya mtaro wa ujenzi huku mashine ya kuchimba ikiwa pembeni. Baadhi ya watu wamesimama wakifuatilia kazi inayoendelea, ikionyesha mshikamano na juhudi za miundombinu. Mazingira haya yanasisitiza ujenzi wa misingi wa jamii.

Rundo ya mifuko ya plastiki limetapakaa karibu na mto ikionyesha uchafuzi wa mazingira. Mtu mmoja amesimama pembeni akishika mfuko akionekana kuchunguza hali hio.

Maji yanatiririka kwa utulivu juu ya mawe yakikamata mwanga wa jua linalopenya kupitia matawi ya miti yenye majani mengi. Mimea porini imesimama pempeni ikikamilisha mandhari asili yenye utulivu muundo ambao uliopo karibu kuashiria njia ya kutazama au daraja ndogo likionyesha mvuto kimazingira.

Antellope mdogo mwenye manyoya ya kahawia anaonekana akila ndani ya eneo lililozungushiwa wavu wa chuma. Mandhari ya ukame na nyasi kavu huonyesha mazingira ya hifadhi ya wanyamapori au kituo cha utafiti wa viumbe hai.

Kundi la korongo watajio ya kijivu wamesimama karibu na maji wakiwa na manyoya ya kipekee na taji za dhahabu kichwani. Nyuma yao, pundamilia na swara wamejilaza ardhini wakistarehe kwenye mandhari ya porini.

Hali enye matope imetanganisha vipanda vya mabati vilivyojengwa kwa mbao na vyuma chakafu, maji machafu yanatiririka katikati yakionyesha mazingira ya maisha magumu. Mazingira haya yanatihirisha changamoto za miundobinu na makazi duni.

Twiga mkubwa amesimama barabarani karibu sana na gari jeupe la safari linalobeba tairi la ziada nyuma. Mji wa kisasa uko kwa mbali ukiwa na majengo marefu yanayochomoza nyuma ya mandhari ya porini. Mwangaza wa mchana huongeza uzuri wa tukio hilo la kipekee la wanyamapori kukutana na miundombinu ya kibinadamu.

Nyani watatu wapo msituni , mmoja akitazama moja kwa moja huku wengine wakielekea pande tofauti . Mandhari ya kijani huonyesha maisha ya wanyamapori na mwingiliano wao wa kijamii. Mazingira haya yanaakisi utulivu wa asili.

Tembo kadhaa wanatembea kwa utulivu karibu na gari la safari kwenye njia ya vumbi. Kwa mbali, kuna wanyama wengine wakila majani karibu na bwawa chini ya anga safi la samawati. Mandhari hiyo huonyesha uzuri wa mazingira ya hifadhi ya wanyamapori.

Gari la ujenzi linainua bomba kubwa la samawati kwenye eneo lenye udongo na michanga huku mfanyikazi akishughulikia kwa uangalifu. Tukio linaonyesha maendeleo ya miundo mbinu ya mabomba ya maji au gesi.

Basi la rangi ya kijani limefunikwa kwa turubai likiwa limeegeshwa karibu na jengo la rangi ya cream . Pembeni kuna basi jingine lenye maandishi ya Mombasa na Nairobi. Nguzo za umeme na nyaya zake zinapita juu na kwenye mandhari ya nyuma kuna jengo la rangi ya machungwa likichanganyika na samawati. Mandhari hii ina uhalisia wa maeneo ya mijini Kenya.

Treni nyeupe yenye mistari ya rangi ya waridi na manjano imesimama kwenye reli nyuma ya uzio wa chuma. Miti na majengo ya mbali yanaonekana yakikamilisha mandhari ya mtaa wa kando ya reli.

Basi la Metrotrans linaonekana likiwa barabarani huku moshi ukitoka nyuma . Mtu mmoja ameshika upande wa gari na kuna waendesha bodaboda na wapita njia karibu. Mandhari ya mjini yanaongeza uhalisia wa usafiri wa kila siku.

Barabara yenye magari mengi. Mabasi mawili yakiwa katikati yameandikwa: Moana na Veteran. Mafisa wa trafiki wanasimamia usalama, huku majengo marefu yakitokeza nyuma. Mandhari ni ya harakati nyingi katika mji wa kibiashara.

Namba kubwa ya rangi nyekundu imeandikwa upande wa kushoto wa bango huku majina ya maeneo kama KMTC, Coptic, Adam's, Greenhouse, Wanyi, Satellite na Kabiria yakiwa yameorodheshwa kwa maandishi ya rangi tofauti upande wa kulia bango hili limewekwa nje karibu na jengo.

Gari ya usafiri ya Uma yamesimama kandokando ya barabara kila moja likiwa na rangi na nembo tofauti kama KBS city shuttle na supemetro watu wanapita karibu na majengo marefu na miti yakionyesha harakati ya kila siku jijini mazingira haya yanaakisi mazingira ya mtandao ya mjini.

Treni ya kisasa ya, Nairobi commuter rail, imeegeshwa nyuma ya uzio wa chuma ikiwa na rangi ya machungwa na nyeupe. Mandhari ya majani na miti nyuma yanaongeza utulivu wa mtaa wa pembezoni. Taswira hii inaonyesha maendeleo ya usafiri wa umma nchini.

Barabara ya mijini yenye msongamano wa magari aina mbalimbali kama mabasi, malori na magari madogo. Watu wanatembea kando kando ya barabara huku majengo na miti yakionekana nyuma. Mandhari haya yanaonyesha pilkapilka na shughuli nyingi za maisha ya mjini.

Mabango ya huduma za usafiri yamepangwa mbele ya gari katika eneo la mijini yakitangaza safari za moja kwa moja kwenda Nakuru, Meru, Chuka na Chongoria. Maandishi ya sacco na gharamaza nauli yanaeleza huduma za, mas shuttle na VIP, katika mazingira yenye watu na majengo.

MInibus ya Embasavva Sacco imeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi mjini. Watu wanazunguka karibu wakishiriki katika safari au shughuli za kila siku . Mandhari inaonyesha pilka pilka za usafiri wa jiji.

Gari aina ya matatu likiwa limeegeshwa karibu na barabara yenye shughuli nyingi likiwa naa maandishi ya usafirishaji wa Sacco. Watu wamesimama karibu na pikipiki na magari mengine wakijishughulisha na shughuli za kawaida za jiji. Mandhari ya mjini yanaonyesha uhai na harakati za Kila siku.

Basi kubwa la City Shuttle, limeegeshwa mjini likiwa na mabango ya vituo kama UTAWALA, SHOOTERS na COSMAS.Watu kadhaa wamesimama karibu, majengo marefu na mti wa mnazi viko nyuma. Mandhari haya yanaonyesha harakati za usafiri mijini.

Magari madogo ya abiria yameegeshwa karibu na chukwaa la habari. Baadhi ya watu wakivalia vizibao wakionekana wakiwa kazini. Bango linaonyesha vituo vya kuelekea Kama kabanas shokimau na kitengela kwa nauli ya shilingi sitini mandhari hii inaakisi harakati usafiri humo jijini.

Magari ya abiria yameegeshwa kandokando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mojawapo likiwa na maandishi Narok Line Services Limited na Mai Mahiu Longonot. Watu wamesimama karibu wnegine wakisubiri au wakizungumza huku mizigo na bidhaa zikiwa juu ya magari na kwenye vibanda vya pembezoni. Mandhari ya jiji inaonyesha harakati za kila siku katika kituo cha usafiri.

Gari aina ya matatu likiwa limeegeshwa katika barabara yenye shughuli nyingi. Limechorwa kwa rangi angavu na maandishi ya kisanii kama CHELSEA TRANS, watu wanapanda na kushuka. Mandhari ya mijini ikionyesha harakati na utamaduni wa usafiri wa umma jini Nairobi. Muda wa mchana na saa kubwa nyuma inaongeza haiba ya kimazingira.

Magari ya abiria yameegeshwa kandokando ya barabara, watu wakipanda na kushuka huku wengine wakitembea au kusimama karibu. Manthari ya jiji inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na maisha ya kila siku.

Gari la rangi nyeupe na machungwa likiwa kwenye kituo cha usafiri likiwa na maandishi ya Eldoret Sacco na kibao cha nakuru city direct shuttle . Watu wamesimama karibu wengine wakiwa ndani ya gari na duka la manukato liko nyumba. Mandhari yanaonyesha shughuli za usafiri wa abiria katika mji wenye harakati.

Magari mengi yamejazana barabarani yakiendeshwa katikati ya mtaa wa kibiashara uliochangamka wauzaji wa barabarani chini ya miavuli pamoja na mabango ya matangazo huonyesha maisha ya kila siku ya jiji lenye msongamano.

Askari wawili waliovaa sare za usalama na vibao vya kuangaza wamesimama karibu na gari lililoandikwa donor kwenye kioo cha mbele. Nyuma yao kuna jengo kubwa lenye sanamu pamoja na bango la Tenco na lingine la Premier Clinic lenye rangi ya samawati. Saa iliyo juu ya nguzo inaonyesha muda huku watu wakitembea na kushughulika katika mandhari wenye msongamano wa jiji.

Basi la kijani lenye maandishi Exalted ,juu ya kioo la mbele limeegeshwa kando na bango linaloorodhesha maeneo maarufu kama vile Mombasa road, Imara, Shooters, Shopping mall na Githunguri. Basi lingine la samawati lipo karibu, huku mtu mmoja akijaribu kufungua mlango wa basi la mbele. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za usafiri wa umma, katika mtaa wenye pilkapilka.

Matatu yenye rangi ya ngavu aina ya Isuzu imesimama barabarani likiwa limeandikwa Chelsea Trans , huku abiria wakipanda. Magari na wapita njia wanaonekana nyuma, wakichangia mandhari yenye shughuli nyingi jijini.

Njia ya mji imejaa mabasi ya usafiri wa umma kama vile KBS , City shuttle na Supermetro. Watu wanapitia karibu na magari hayo wakiwa katika shughuli za kila siku. Mandhari inaonyesha pilkapilka za usafiri jijijni.

Barabara yenye shughuli nyingi imefurika na magari ya usafiri wa Uma yaliochorwa kwa rangi ya ngavu kama veteran na mwana. Watu wengi wanazunguka wakiwemo waliovaa vesti za kuwakisi huku majengo na mabango yakichangia msongamano wa mji mkuu. Hali hii inaashiria maisha ya kazi na harakati za kila siku mjini.

Basi lenye rangi ya waridi na nyeusi limeegeshwa pembeni ya barabara katika eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Abiria na wapita njia wamejikusanya karibu huku mabango ya biashara ikionekana nyuma. Mandhari inaakisi maisha ya kila siku ya usafiri wa umma mjini.

Mabasi na magari ya usafiri yameegeshwa kwa safu kwenye kituo chenye shughuli nyingi baadhi yakiwa na maandishi ya kuvutia kama Embasava Sacco. Majengo ya makazi yenye paa nyekundu na miti ya kijani yanazunguka eneo hilo yakionyesha maisha ya kawaida mijini. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa usafiri wa umma katika muunganiko wa kijamii na kiuchumu.

Magari, mabasi na pikipiki yanazunguka barabarani katika mtaa wenye shughuli nyingi huku watu wakitembea na wengine wakisubiri usafiri. Majengo ya mji na mti vimezunguka eneo hili ikiwa na hali ya harakati za kila siku jijini. Mabasi yenye rangi tofauti na maandishi ya City Shuttle yanaongeza sura ya usafiri wa umma.

Watu wanatembea karibu na matatu zilizopali kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabango ya route ,majengo marefu na msongamano wa magari inatoa taswira hai ya usafiri wa umma na maisha ya mjini.

Magari ya usafiri wa umma yakiwemo basi jekundu la Embassava Sacco na matatu zenye maandishi kama Nyena Sacco Nyahururu Direct yamejaa katika barabara ya mjini yenye majengo marefu ya kisasa . Jengo lenye kuta za vioo na jingine la rangi ya chungwa linaonekana nyuma.

Mabasi ya rangi angavu yamesimama kando ya barabara, moja likielekea Valley Road na lingine likiwa na nambari 46. Watu wamesimama karibu na mabango ya njia wakishughulika na usafiri wa jiji. Mandhari haya yanasisitiza mienendo ya kila siku ya abiria mijini.

Tanki la maji la Vectus limenaswa likiwa ndani ya jengo. Limeunganishwa na bomba la kijani. Pembeni kuna chombo cha manjano na mlango wa samawati unaoonekana nyuma yakionyesha mazingira ya hifadhi au kazi.

Maji yanatoka kwenye bomba lililotoka kwenye ukuta wa mawe na kumiminika kwenye bwawa la chini. Mawe makubwa yasiyo na maumbo maalum yamepangwa ukutani yakiwa na mimea midogo iliyoota katikati. Mandhari haya yanaonyesha muunganiko wa miundo ya kibinadamu na mazingira ya asili.

Mtiririko wa maji umejaa kwenye mfereji uliochimbwa ardhini ukizungukwa na udongo mweusi wenye unyevu nyevu. Maji ni ya matope na yanang'aa kidogo kutokana na mwanga unaoangazia uso wake.

Watu wanne wanashughulika katika eneo la ujenzi mmoja anabeba bomba mbili kubwa, mwingine yuko karibu na mabati yaliyopangwa na wengine wawili wanatembea karibu na miundo ya jengo. Gari la mikokoteni pikipiki na nyaya nyingi zinaonekana zikionyesha shughuli za kila siku katika mazingira za kila siku za ujenzi.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba tatu za chuma zilizopachikwa ukutani, kila moja ikiwa na kutu na dalili za uchakavu. Ukuta wa nyuma umejaa madoa na kuota maganda ya kijani, ishara ya unyevunyevu wa muda mrefu. Mazingira haya yanaonyesha chanzo cha maji cha dhaara kilichoathiriwa na hali ya hewa na muda.

Wafanyakazi wawili waliovaa kofia za usalama za manjano wanashirikiana kufunga mabomba makubwa ya rangi ya samawati kwenye eneo la mchanga. Pembeni kuna mabomba mengine ya rangi nyeusi na vifaa vya ujenzi vimezagaa karibu na sehemu hiyo ya kazi. Mandhari inaashiria maendeleo miundombinu muhimu yakibeba uzito wa jitihada za usambazaji wa huduma kama maji au gesi kwa jamii.

Mabomba ya chuma yaliyofunikwa na kutu na matope yamepangwa kwa mfuatano juu ya udongo, huku mengine yakilala kando yakisubiri hatua zaidi. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi na alama za shughuli za ujenzi, zikileta taswira ya kazi, ya ukarabati wa miundombinu katika eneo la wazi.

Vileo tata wa mabomba meusi ya ukubwa tofauti na masanduku ya umeme kubwa unaonyesha muundo ya mndani, ya mifumo ya majengo vifaa vya kuunganisha na nyaya vinasisitiza umuhimu wa usalama na ufanisi katika usambazaji wa maji na umeme. Mandhari hii ni mfano wa muundo mbinu wa kisasa ya vileo nane wa kibiashara.

Vifaa vya maabara vinaonekana kuwa sehemu ya kushughulikia vimiminika vikiwa na tanki la samawati na bomba zenye vali za kudhibiti mtiririko. Vyombo vya hifadhi vilivyo karibu vinaonyesha shughuli za kitaalamu au za kiwandani. Mazingira haya yanaashiria udhibiti wa majimaji au utumikaji wa kemikali.

Mitungi mikubwa miwili ya maji yenye ujazo wa lita elfu tatu yameunganishwa na mabomba ya kijani yaliyo na valve za kudhibiti mtiririko, mandhari hii inaonyesha mfumo wa kuhifadhi na kusambaza maji kwa matumizi ya nyumbani au ya taasisi.

Tanki kubwa la maji la plastiki limesimama juu ya paa la jengo likizungukwa na sahani ya satellite na tena ya televisheni. Nguzo za chuma zinazochomoza kutoka sehemu hiyo huku jengo la jirani na mnara wa mawasiliano ukionekana kwa mbali kwenye mandhari ya mji. Anga ni safi na mwanga wa asubuhi huangazia jengo kwa upole.

Barabara ya vumbi yenye matope na maji yaliyotowama imeitiwa na watu wawili wanaotembea kwa mbali huku pikipiki ikiwa imeegeshwa kando mazingira pembezoni yanaonyesha miundo ya bati na takataka zilizotapakaa yakidhihirisha changamoto za miundombinu katika eneo la vijijini au lisiloenelezwa.

Maji yanamiminika kwa kasi juu ya mawe makubwa katika eneo lenye mandhari asili yakibubujika kwa nguvu na kuunda povu. Mawe ya rangi tofauti tofauti na kijani kibichi nyyuma huonyesha mazingira ya msitu au mto wenye uhai wa kuvutia.